Mfuko wa plastiki iliyofungwa wenye rangi ya njano, nyekundu, maandishi na picha ya kifaranga cha kuku mbele yake yenye dawa ndani, kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Kabati nyeupe iliyotengenezwa kwa mbao na kugawanywa katika vyumba vyenye ukubwa tofauti, ikiwa ni chupa zenye dawa kwa ajiili ya kutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Kopo la plastiki lililofungwa kwa mfuniko lenye maandishi na dawa ndani yake kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama na mimea.

Chupa iliyofunikwa kwa kifuniko, yenye rangi ya zambarau, iliyobandikwa karatasi lenye maandishi na picha ya mbwa mbele yake, yenye dawa ndani kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Boksi dogo lililofungwa lenye maandishi na picha ya mbwa mbele yake, chupa iliyofungwa kwa kifuniko yenye dawa ndani kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama na mimea.

Kabati lililotengenezwa kwa kioo na kugawanywa katika vyumba vyenye ukubwa tofauti, ikiwa na dawa ndani yake ya kutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Mifuko mingi ya magunia iliyobebanishwa ndani ya chumba kilichoezekwa kwa bati, yenye mbolea ndani yake kwa ajili ya kukuzia mimea iliyoota shambani.

Chupa iliyofungwa kwa mfuniko na kubandikwa karatasi yenye maandishi na picha ya ng'ombe mbele yake, yenye dawa ndani kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Boksi dogo lenye maandishi na rangi ya damu ya mzee. Chupa zilizotengenezwa kwa vioo na kufunikwa kwa mifuniko, zenye dawa ndani kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Mfuko mweupe wa gunia uliofungwa, wenye maandishi ya kijani na bluu juu yake, ukiwa na mbolea ndani kwa ajili ya kukuzia mimea shambani.

Kopo lililofunikwa kwa mfuniko, lenye rangi nyekundu na nyeupe, lililobandikwa karatasi lenye maandishi, likiwa na dawa ndani, kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, gari jeupe, banda lililotengenezwa kwa nguzo za chuma na kuezekwa kwa mabati, pamoja na wakulima waliosimama mbele ya mifuko ya magunia yenye mbolea ndani yake, kwa ajili ya kukuzia mimea shambani.

Chupa ya plastiki, iliyofungwa kwa kifuniko yenye rangi nyeupe, na iliyobandikwa karatasi lenye maandishi na picha ya ng'ombe, ikiwa na dawa ndani, kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye rangi ya bluu, maandishi na picha ya kuku wawili mbele yake, ukiwa na dawa ndani kwaajili ya kutibu magonjwa ya wanyama.

Boksi dogo lililofungwa lenye rangi ya zambarau, maandishi na picha ya mbwa na paka mbele yake, yaliyo na dawa ndani kwaajili ya kutibu magonjwa ya wanyama.

Boksi dogo lililofungwa lenye rangi ya damu ya amzee, nyeupe na maandishi juu yake pamoja na chupa iliyofungwa, yenye dawa ndani kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, magari meupe madogo, kundi la watu waliokaa chini, pamoja na lori lenye kontena lililofunguliwa, huku wafanyakazi wakibebea mifuko yenye mimea kwa ajili ya kukuzia mimea shambani.

Mfuko mdogo, kopo la plastiki lililofungwa na mfuniko lenye rangi nyeupe na zambarau, likiwa na picha ya kuku mbele pamoja na dawa ndani yake kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama na mimea.

Miti, shamba lenye vitunguu, vilivyopandwa katika mistari iliyonyooka, pamoja na mabomba ya maji kwa ajili ya umwagiliziaji, kwa ajili ya kuvunwa na kwenda kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Mkulima wa kike akiwa ndani ya shamba, lenye majani ya rangi ya kijani pamoja na rundo la viazi mviringo kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Mti na vichaka vilivyo na majani ya kijani kibichi, kundi la wakulima wakiume na wakike wakiwa shambani wakijaza vitunguu ndani ya mifuko ya magunia kwaajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Milima, nyasi fupi, wakulima, mifuko mikubwa ya magunia, rundo la majani yenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na vitunguu kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Nyasi zilizokauka na zenye rangi ya kijani kibichi uzio ulitengenezwa kwa mbao pamoja na migomba iliyozungushiwa makaratasi ya plastiki, kwaajili ya kutoa ndizi ambazo hupelekwa sokoni kuuzwa.

Kundi la wakulima wakiwa ndani ya shamba wakivuna nyanya zilizoiva na kuziweka ndani ya ndoo kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kwa wateja.

Wakulima wenye jinsia ya kike wakichambua na kuweka viazi ndani ya mifuko ya magunia kutoka katika rundo kubwa, lililokusanywa baada ya kuvunwa kutoka shambani kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Nyasi fupi vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi kundi la wakulima wa kike kwa kiume, wakiweka viazi vitamu ndani vikapu vya plastiki kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Nyumba iliyoezekwa kwa bati, vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi, wakulima wakivuna na kujaza karoti ndani ya mfuko wa gunia, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mkulima akivuna kahawa, kutoka katika mti wake wenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, ili yakukusanywa pamoja na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mkulima akiwa ameshika kikapu cha plastiki ndani ya shamba lenye miche iliyo na majani ya rangi ya kijani inayoning’inia kwenye vijiti vilivyochomwekwa chini, yenye nyanya zilizoiva na mbichi kwa ajili ya kuvuna na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, rundo kubwa la vitungu vilivyokusanywa pamoja baada ya kuvunwa kutoka shambani, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miche yenye majani yenye rangi ya kijani, iliyopandwa ndani ya mifuko ya magunia iliyojazwa udongo yenye nyanya mbichi na zilizoiva, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Gari, mkulima akitembea kwenye barabara ya vumbi, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mifuko ya magunia iliyojaa mazao yatokanayo na kilimo, iliyowekwa pembeni, kwaajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Wakulima wakivuna kahawa kutoka katika mti wake wenye majani ya rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kukusanywa pamoja, na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Shamba la migomba lenye majani ya kijani kibichi, kwa ajili ya kutoa ndizi, ambazo hupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Wakulima wa kiume wakiwa juu ya gari, pamoja na wa kike wakichambua mikungu ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mti wenye majani ya rangi ya kijani na nyasi fupi, wakulima wa kike na wa kiume walio shambani wakivuna mahindi na kuyaweka ndani ya kikapu kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuza.

Wakulima waliovalia vifaa maalumu mkononi, wakichambua nyanya zilizopo juu ya meza kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Vichaka na miti vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi mkulima aliyesimama ndani ya shamba la mananasi, huku akiwa ameshika baadhi mikononi mwake kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mti wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, uzio ulio tengenezwa kwa mbao, kipande cha gogo, maua, mgomba kwa ajili ya kutoa ndizi ambazo huepelekwa sokoni kuuzwa.

Miti, mkulima aliyevaa viatu maalumu akiwa ndani ya shamba lenye mabomba kwa ajili ya umwagiliaji pamoja na miche yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kuvuna vitunguu ambavyo hupelekwa sokoni kuuzwa.

Mlima mteremko wa kawaida, vichaka na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mkulima akiwa ndani ya shamba lenye mabomba kwa ajili ya umwagiliaji pamoja na miche ya mazao kwa ajili ya kuvunwa kupelekwa sokoni kuuzwa.

Vichaka, miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, kijumba kilichojengwa kwa udongo, maua, mkulima akiwa amechuchumaa ndani ya shamba la migomba akiwa ameshika mche mdogo mkononi kwa ajili ya kupandwa na kutoa ndizi ambazo hupelekwa sokoni kuuzwa.

Mkulima aliyechuchumaa kwenye nyasi fupi zenye rangi ya kijani paomja na matikiti maji huku akiwa ameshika kipande kilichokatwa chenye kwa ajili ya kupeleka sokoni kwenda kuuza.

Shamba lililo na miche yenye majani ya rangi ya kijani pamoja na vikapu vya plastiki, vilivyo na nyanya zilizoiva kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Shamba; wakulima wa kiume waliovaa vifaa maalumu mikononi, wakibeba vikapu vilivyo na mananasi yaliyoiva yenye majani ya rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Nyumba zilizojengwa kwa matofali na kuezekwa bati, nguzo ya umeme, wakulima wakiwa wamekaa chini ya kivuli cha mti wenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, wakitoa maganda kwenye mhindi yaliyovunwa kutoka shambani, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Shamba la migomba lenye majani ya rangi ya kijani, huku mmoja ukiwa na mkungu wa ndizi unaoning'inia, zilizombichi kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, iliyo na kahawa kwa ajili ya kuvunwa na kukusanywa pamoja ili ipelekwe sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi, wakulima wakiwa kwenye shamba wakivuna mahindi kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Mnara uliotengenezwa kwa vyuma, miti yenye majani ya kijani kibichi, kundi la wakulima wakike pamoja na wakiume wakiwa wamebeba ndoo nyeusi, huku wakimwaga kahawa katika sehemu ya kukusanyia kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, wakulima wakiwa shambani wanalima pamoja na rundo kubwa la viazi mviringo vilivyokusanywa pamoja kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Wakulima wakiwa na vikapu vya plastiki ndani ya shamba, lenye miche yenye rangi yenye majani ya rangi ya kijani, wakivuna nyanya zilizoiva kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, shamba lenye miche ya mazao, mkulima akiwa amesimama huku amebeba toroli lenye gurudumu moja lililojaa pilipili za njano na nyekundu, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Vichaka, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, gari, wakulima wa kike na wa kiume, wakijaza viazi mviringo kwenye mifuko ya magunia, na kuifunga kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi mkulima akiwa amechuchumaa ndani ya shamba, huku akiwa ameshika shina lenye viazi mvilingo kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani, hema lililotengenezwa kwa nguzo za mbao na kuezekwa kwa bati, wakulima wakiwa chini yake huku wakiwa wamesimama, na kubeba mananasi kwa ajili ya kuuzwa.

Miti, kundi la wakulima wakiwa shambani wanafanya kazi pamoja na rundo kubwa la viazi mviringo, kwaajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Nyasi fupi, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, pamoja na migomba yenye mikungu ya ndizi mbichi kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, baiskeli, mkulima akichambua nyanya kutoka katika rundo kubwa lililomwagwa chini juu ya mfuko akiweka ndani ya kikapu cha plastiki kwaajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya kijani, gari, kundi la wakulima waliosimama huku wakifunga mifuko mikubwa ya magunia iliyojaa zao yaliyovunwa kutoka shambani, kwa ajili ya kupeleka sokoni kwenda kuuzwa.

Mkono wa mkulima ukiwa umeshika moja ya matango yaliyo katika nje kwake yenye rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mkulima wa kike akiwa ameshika kopo lililojaa kahawa iliyotoka kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Mkulima wa kike akivuna kahawa, kutoka katika mti wake wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kukusanywa pamoja na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Majani yenye rangi ya kijani kibichi, tuta lenye mabomba meusi kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji, pamoja na vitunguu vilivyo juu yake, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Shamba lenye miche yenye majani ya kijani pamoja na nyanya mbichi na zilizoiva, kwaajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Nyasi fupi, shamba la mipapai iliyopandwa katika mistari iliyonyooka yenye matunda yaliyo na rangi ya kijani kibichi; kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Kundi la wakulima wakichambua kahawa iliyo mwagwa juu ya mifuko iliyo tandazwa chini, kwajili ya kupelekwa sokoni na kenda kuuzwa kwa wateja.

Miti yenye rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, mkulima aliyebeba mfuko wa gunia mabegani akitembea juu ya maturubai yaliyotandazwa chini yenye mazao juu yake kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuza.

Jengo lililoezekwa kwa bati, gari, vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi, maua pamoja na kundi la wakulima wa kike kwa wakiume walio kaa chini wakichambua kahawa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti, vichaka, shamba lenye mananasi yaliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi yakiwa tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Wakulima wawili waliosimama mbele ya mti wa muembe wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, wakiwa wameshika matunda mikononi mwao kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Ukuta uliojengwa kwa matofali ya kuchoma, shamba, mti wenye majani ya kijani kibichi, mahindi yaliyotandazwa kwenye mfuko wa turubai uliopo chini, pamoja na mengine yaliyopo mkononi mwa mkulima wa jinsia ya kike, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Nyasi fupi, kundi la wakulima waliovaa viatu na mavazi maalumu wakivuna maparachichi kutoka katika mti wenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, na kuweka ndani ya vikapu vya njano vya plastiki kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Shamba la migomba lililopandwa katika mistari iliyonyooka, yenye majani ya rangi ya kijani, huku mmoja ukiwa na mkungu wa ndizi mbichi unaoning'inia, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, kundi la wakulima wa kike kwa wa kiume waliosimama, pamoja na vikapu vya plastiki vilivyojaa matunda ya parachichi, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Kundi la wakulima wakiwa ndani ya shamba la migomba yenye majani ya rangi ya kijani, iliyobeba mikungu ya ndizi na kuegemea kwenye nguzo za miti, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mkulima akiwa amechuchumaa ndani ya shamba lililopandwa mipapai huku akiwa ameshika matunda yaliyoiva mikononi mwake kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Wakulima wawili wakivuna kahawa kutoka katika miti yake yenye majani yaliyo na rangi ya kijani kibichi, kwaajili ya kukusanywa pamoja na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, wakulima wakiume wakiwa wanalima pamoja na wakike akiwa amechuchumaa karibu na rundo la viazi mviringo, huku akiwa ameshika vingine mikononi mwake, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miche midogo yenye majani ya kijani iliyopandwa katika makopo yaliyojazwa udongo ilijifikia hatua ambayo wakulima watakwenda kuipanda shambani.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi, vikapu vya plastiki vilivyojaa viazi vitamu pamoja na wakulima wakiwa wamebeba kimoja wapo kwa ajili ya kupeleka sokoni.

Nyasi fupi, migomba yenye mikungu ya ndizi yenye rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya wakulima kuvuna na kuzipeleka sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi. Wakulima wa kiume wakiwa shambani ndani ya matope, wakitunia jembe na trekta kwa ajili ya kazi ya kulima.

Nyasi fupi migomba midogo na mkubwa wenye mkungu wa ndizi mbichi zilizo na rangi ya kijani kwa ajili ya kuvunwa na wakulima ili zipelekwe sokoni kwenda kuuzwa.

Miti midogo yenye majani ya rangi ya kijani iliyopandwa ndani ya ndoo nyeusi zilizojazwa udongo, kwa ajili ya kufikia hatua ambayo wakulima watakwenda kuipanda shambani.

Nyasi fupi, shamba la mapapai iliyopandwa katika mistari iliyonyooka yenye matunda yaliyo na rangi ya kijani kibichi kwa ajilii ya wakulima kuvuna na kupeleka sokoni kuyauza.

Shamba la mipapai yenye matawi yenye rangi ya kijani kibichi iliyopandwa katika mistari ilionyooka pamoja na matunda yaliyo chini kwa ajili ya wakulima kuyavuna na kupeleka sokoni kuyauza.

Milima shamba la mahindi yaliyo pandwa na kuekwa katika mistari iliyo nyooka, matikiti maji yenye majani rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kuvunwa na wakulima na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani. Wakulima waliyosimama pamoja na waliyokaa chini. Wakijaza nyanya ndani ya vikapu vya plastiki, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, uzio uliotengenezwa kwa mbao na kuzunguka bustani yenye nyasi fupi, na vitalu vilivyo na mazao ya aina mbalimbali kwa ajili ya kuvunwa na wakulima na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Wakulima waliochuchumaa ndani ya shamba, lenye mabomba kwa ajili ya umwagiliaji huku wakiwa wameshika nyanya mbichi zilizokatika mche wenye majani ya kijani, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Uzio uliotengenezwa kwa nyaya za chuma, wakulima wakiwa ndani ya bustani, wakiangalia mifuko mikubwa ya magunia iliyojazwa udongo na kupandwa mboga mboga zenye majani ya rangi ya kijani kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuza.

Miche yenye majani ya rangi ya kijani iliyopandwa ndani ya mifuko ya magunia iliyojazwa udongo; yenye nyanya mbichi na zilizoiva ambazo wakulima huvuna na kupeleka sokoni kuziuza.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, mkulima akiwa anatumia mashine ya kisasa iliyotengenezwa kwa vyuma kwa ajili ya kazi ya kulima shamba.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, shamba kubwa lenye nyasi fupi, trekta lenye magurudumu makubwa iliyofungwa mashine za kisasa kwa ajili ya kazi ya kupima pamoja na kuvuna nyasi.

Vichaka vyenye majani rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, trekta lenye magurudumu makubwa lililofungwa mashine ndogo ya kisasa, kwa ajili ya kazi ya kulima.

Nyasi fupi zenye rangi ya kijani, miguu ya mkulima aliyevaa suruali nyeusi pamoja na mashine ya kisasa ikiwa shambani ikifanya kazi ya kulima.

Mashine ya kisasa iliyotengenezwa kwa vyuma, vyenye rangi nyekundu, nyeusi na gurudumu dogo; ikiwa shambani kwa ajili ya kufanya kazi ya kulima.

Nguzo ya umeme yenye nyaya. Shambala mahindi lenye majani rangi ya kijani. Wakulima wawili wakiendesha trekta lenye magurudmu makubwa na madogo lililofingwa mashine iliyotengenezwa kwa chuma nyuma yake, likiwa linafanya kasi ya kulima shamba.

Nyasi fupi zenye rangi ya kijani, trekta lenye magurudumu makubwa na madogo lililofungwa mashine ya kisasa nyuma kwa ajili ya kazi ya kulima lililopo shambani.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, trekta lenye magurudumu kubwa likiwa na mashine ndogo ya kisasa, iliyofungwa kwa nyuma kwa ajili ya kazi ya kulima kwenye shamba.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, shamba la mahindi, nyasi fupi, mkulima akiendesha trekta lenye magurudumu makubwa na madogo likiwa na mashine ya kisasa nyuma yake kwa ajili ya kazi ya kulima.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi mkulima akiendesha trekta lenye magurudumu makubwa na madogo, lililopo shambani likifanya kazi ya kulima.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi. Mkulima akiendesha trekta lenye magurudumu makubwa na madogo kwa ajili ya kazi ya kulima.

Miguu ya mkulima, mazao ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mashine ya kisasa iliyotengenezwa kwa vyuma ikiwa shambani ikifanya kazi ya kulima.

Vichaka miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi matrekta mawili yakiwa ndani ya shamba yenye magurudumu makubwa na madogo yakifanya kazi ya kulima.

Uzio uliotengenezwa kwa mbao, mimea yenye majani na rangi ya kijani, maji yakitiririka ndani ya bwawa lililozungukwa na mawe madogo madogo kwaajili ya kufuga samaki, ambao huvuliwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Samaki wakiogelea kwenye maji yaliyo ndani ya bwawa, lililoezekwa juu kuzuia ndege kuharibu kwa ajili ya kukua, kuvuliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, magari, nyasi fupi, geji, bwawa lililojaa maji kwa ajili ya kufugia samaki ambao huvuliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, uzio uliozunguka mabwawa yaliyojaa maji na kufunikwa kwa wavu wenye matundu madogo, kwa ajili ya kufugia samaki ambao huvuliwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Mimea yenye rangi ya kijani kibichi, mawe, samaki wakiogelea kwenye maji yaliyo ndani ya chombo maalumu kilicho tengenezwa kwa kioo kwaajili ya kufugwa, kuvuliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mawe madogomadogo, samaki wenye rangi ya chungwa wakiogelea kwenye maji yaliyo ndani ya chungu maalumu kilichotengenezwa kwa kioo, kwa ajili ya kufugwa, kukua, kuvuliwa na kupelekwa sokoni.

Samaki mkubwa mwenye madoa mekundu na meupe, akiogelea kwenye maji yaliyo ndani ya chombo maalumu kilichotengenezwa kwa kioo kwa ajili ya kukua, kuhudumiwa na kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mabwawa yaliyojazwa maji mengi, kwa ajili ya kufugia samaki, ambao huvuliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Samaki wakiogelea kwenye maji yaliyojazwa ndani ya chombo maalumu, kwa ajili ya kukua ili wavunwe na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani, nyasi fupi, mfugaji aliyesimama pembeni ya bwawa lililotengenezwa kwa karatasi za plastiki na kujazwa maji mengi. Lenye wavu juu yake kwa ajili ya kufugia samaki ambao huvuliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Samaki wadogo wakiongelea chombo kilichotengenezwa kwa kioo kwa ajili ya kukua, ili wavuliwe na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Maji mengi, wavu wenye matundu madogo wenye samaki ndani yake waliovuliwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa.

Mabomba, maji yakitiririka ndani ya bwawa lililotengenezwa kwa ukuta, samaki wadogo wakiongelea kwaajili ya kukua, kuvuliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Samaki wengi wakiogelea ndani ya maji, kwa ajili ya kufugwa ili wakue na kuvuliwa wapelekwe sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Samaki mkubwa mwenye macho, mdomo, miiba pamoja na mkia akiogelea ndani ya maji kwa ajili ya kukua ili avuliwe na kwenda kuuzwa.

Mawe madogo madogo, samaki wenye rangi ya machungwa wakiogelea kwenye maji yaliyondani ya chombo kilicho tengenezwa kwa kioo ili wafugwe, wakue na kuvuliwa na kwenda kuuzwa sokoni.

Samaki akiogelea kwenye maji yaliyo ndani ya chombo maalumU kilichotengenezwa kwa kioo, kwa ajili ili ya kukua na kuvuliwa ili apelekwe sokoni kuuzwa.

Bidhaa tofauti zilizo juu ya meza, pamoja na mifuko ya magunia iliyo chini, na ikiwa imefunguliwa yenye mazao yatokanayo na kilimo ya aina mbalimbali, kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Kundi la wakulima wakiwa wamesimama mifuko ya magunia iliyo bebanishwa, pamoja na iliyo wazi yenye nafaka ndani yake kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Meza yenye bidhaa mbalimbali pamoja na mifuko ya magunia, iliyo wazi yenye nafaka za aina mbalimbali ndani yake kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Mifuko mikubwa ya magunia iliyo wazi, yenye nafaka za aina mbalimbali ilikiwa ndani kwaajili ya matumizi ya chakula.

Vikapu vilivyotengenezwa kwa makuti vilivyowekwa nje, vyenye nafaka za aina mbalimbali ndani yake kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Kundi la wakulima wa kiume wakiwa wamesimama, pamoja na mifuko ya magunia iliyopangwa katika mistari ikiwa wazi, yenye nafaka ndani, kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Jengo lenye milango iliyo wazi na madirisha pamoja na mifuko mikubwa ya magunia, iliyo wazi yenye mazao yatokanayo na kilimo ya aina mbalimbali kwaajili ya chakula vikiwa vimewekwa nje.

Maporomoko ya maji yanayotiririka kwa kasi, mawe, vichaka, miti ya aina mbalimbali na majani ya rangi ya kijani kibichi; kwa ajili ya mbao, kuni, dawa za asili.

Milima, miteremko mikali na ya kawaida, kundi la watu wakitembea kwenye njia nyembamba, pamoja na miti na vichaka vilivyo na majani na rangi ya kijani kwa ajili ya kuni, mbao na dawa za asili.

Pango lililofungwa kwa uzio mfupi, vichaka miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kuni, mbao na kutengeneza dawa za asili.

Alama ya mshale iliochorwa chini, ikielekea kwenye njia nyembamba iliyopita katikati ya nyasi fupi, vichaka vikubwa na vidogo, vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Bwawa lililojaa maji, nyasi fupi, vichaka, na miti iliyoota pembezoni kwa ajili ya: kuni, mbao na dawa za asili.

Sakafu iliyojengwa matofali madogo, mabomba meupe yaliyo kwenye miringoti ya chuma yenye matundu madogo yaliyo na miche ya mboga yenye rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya umwagiliaji wa njia ya matone.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani, mabomba meupe yaliyo na mashimo madogo yenye miche ndani yake kwa ajili ya umwagiliaji wa njia ya matone.

Banda lenye vifaranga vingi vya kuku ndani yake, kwa ajili ya kufugwa, kukua na kupelekwa kiwandani, kuzalisha nyama ambayo husindikwa au kuchakatwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, shamba lenye mananasi yaliyoiva, yakiwa tayari kuvunwa na kupelekwa kiwandani, kwenda kusindikwa au kuchakatwa.

Mti wenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Banda lililoezekwa kwa bati na kutengenezwa kwa mbao lenye kuku ndani yake, kwa ajili ya kupelekwa kiwandani ili wazalishe nyama ambayo husindikwa au kuchakatwa.

Pumba, vifaranga vya kuku vyenye rangi nyeupe kwa ajili ya kufugwa, ili vikue na kuzalisha nyama na mayai; ambayo hupelekwa kiwandani kusindikwa au kuchakatwa.

Banda lililo tengenezwa kwa mbao na kuezekwa, lililo na ndoo zilizo ning'inizwa kwa kamba lenye kuku wengi kwa ajili ya nyama na mayai, ambayo huepelekwa kiwandani kusindikwa au kuchakatwa.

Shamba lenye matuta yaliyopandwa miche yenye majani ya rangi ya kijani yaliyo na nyanya mbichi na zilizoiva kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwenda kusindikwa.

Banda lililotengenezwa kwa nguzo za mbao na kuezekwa kwa bati, lenye kuku ndani yake kwa ajili ya nyama na mayai ambayo hupelekwa kiwandani kusindikwa na kuchakatwa.

Kuku walio ndani ya banda wakila chakula kilichopo kwenye ndoo zilizoning'inizwa kwa kamba, kwa ajili ya kupelekwa kiwandani ambapo huzalisha nyama ambazo husindikwa na kuchakatwa.

Nyasi fupi, uzio wa wavu wenye matundu madogo, uliozunguka shamba la migomba, yenye matawi ya rangi ya kijanikwa ajili ya kutoa ndizi, ambazo hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa au kusindikwa.

Mashine za kisasa zilizotengenezwa kwa vyuma na kupakwa rangi nyekundu, vikapu vya plastiki vilivyo vilivyo juu yake na vyenye nyanya ndani kwa ajili ya kuchakatwa au kusindikwa.

Ng’ombe wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa nguzo za chuma na kuezekwa kwa mabati kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kuzalisha nyama na maziwa; ambayo huchakatwa au kusindikwa.

Nyasi kavu, shamba lenye miche iliyo na majani ya rangi ya kijani, ikiwa imefungwa kwenye vijiti vilivyochomekwa chini yenye nyanya mbichi, nazilizoiva kwaajili yakupelekwa kiwandani kwenda kusindikwa au kuchakatwa.

Mteremko wa kawaida, vichaka, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, shamba lililopandwa mahindi madogo ambayo huvunwa na kupelekwa kiwandani kuchakatwa au kusindikwa.

Banda liliotengenezwa kwa mabomba ya vyuma, ng'ombe wakiwa wanakula chakula kwa ajili ya kuzalisha nyama na maziwa, ambayo hupelekwa kiwandani kuchakatwa au kusindikwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, wakulima wawili wa kike wakiwa ndani ya shamba wakivuna majani ya chai na kuyaweka kwenye vikapu vilivyo mgongoni mwao kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kwenda kusindikwa au kuchakatwa.

Ng’ombe wakiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa mabomba ya chuma, wakila chakula kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kutoa nyama ambayo husindikwa na kuchakatwa pamoja na maziwa.

Miti, shamba kubwa lililopandwa mananasi, ambayo yametoa matunda kwaajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwenda kuchakatwa au kusindikwa.

Banda lililoezekwa kwa mabati lenye ng'ombe wengi wakiwa wanakula pumba kwa ajili ya kuzalisha nyama na maziwa, ambayo hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikizwa.

Banda lililotengenezwa kwa mabomba ya chuma yaliyopakwa rangi ya kijivu, pamoja na ng'ombe wakila chakula kwa ajili ya kuzalisha nyama na maziwa ambayo hupelekwa kiwandani kuchakatwa au kusindikwa.

Banda lililotengenezwa kwa vyuma na kuezekwa lenye ng'ombe ndani kwa ajili ya kutoa nyama na maziwa, ambayo hupelekwa viwandani kuchakatwa au kusindikwa.

Shamba la migomba iliyopandwa katika mistari iliyonyooka yenye mikungu ya ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kusindikwa au kuchakatwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyumba zilizowezekwa kwa bati pamoja na shamba kubwa lenye mazao ya mbogamboga kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwenda kusindikwa kwa mchakato.

Shamba lenye vitalu vyenye miche iliyo na majani ya rangi ya kijani pamoja na mabomba ya maji yaliyopita katikati kwa ajili ya lengo la umwagiliaji.

Shamba lenye matuta madogo, ambayo hayajapandwa kitu chochote ndani yake, pamoja na mabomba yaliyopita katikati kwa ajili ya lengo la umwagiliaji.

Miti, shamba lenye vitalu vilivyopandwa miche ya mazao katika mstari ulionyooka, pamoja na mabomba yaliyopita juu yake kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Miche midogo iliyopandwa shambani katika mistari iliyonyooka yenye majani ya rangi ya kijani pamoja na mabomba mengi myeusi kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, shamba lenye vitalu vilivyopandwa miche ya mazao juu yake pamoja na mabomba ya maji, kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Miche ya mazao yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa kwenye mistari iliyonyooka pamoja na bomba linalotoa maji kwa njia ya kazi ya umwagiliaji.

Miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, Shamba kubwa lenye matuta yalio pandwa miche yenye mazoa juu yake pamoja na mitalo juu yake pamoja na umwagiliaji.

Miti nyenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Shamba lenye miche ya mazao iliyopandwa katika mstari uliyonyooka pamoja na bomba la maji kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Shamba lenye mahindi yaliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja na bomba kubwa lenye matundu madogo yanayotoa maji kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, shamba lenye vitalu vilivyopandwa miche na vilivyotupu, vikiwa na mabomba juu yake kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Nyasi fupi, shamba lenye miti midogo iliyo na majani ya rangi ya kijani, iliyopandwa katika mistari iliyonyooka, pamoja na mabomba kwa ajili ya umwagiliaji.

Uzio uliozunguka bustani yenye vitalu vilivyopandwa mimea yenye rangi ya kijani pamoja na vilivyotupu, vikiwa na mabomba meusi kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Nyasi fupi, shamba lenye matuta yaliyopandwa miche ya mazao juu yake, pamoja na mitaro yenye maji mengi kwaajili ya kazi ya umwagiliaji.

Shamba lililopandwa miche ya mazao yenye majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja na mabomba mengi yaliyopita katikati kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Matuta yenye miche ya mazao iliyopandwa juu yake, yenye majani ya rangi ya kijani, pamoja na mabomba ya maji kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi nyasi, shamba lenye matuta yaliyopandwa miche midogo ya mahindi juu yake pamoja na bomba jeupe linalotiririsha maji kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Miti ni majani ya rangi ya kijani, shamba kubwa lenye matuta yaliyopandwa miti ya mazao juu yake, pamoja na mabomba yaliyopita katikati kwaajili ya kazi ya umwagiliaji.

Miche midogo ya mazao yenye majani ya rangi ya kijani kibichi iliyo pandwa katika mistari iliyo nyooka pamoja na bomba likitoa maji kwaajili ya kazi ya umwagiliaji.

Mlima, mteremko mikali na kawaida, tambarare isiyo na nyasi, yenye vichaka na miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Vilele vya mlima vilivyo na barafu juu yake, miteremko mkali na kawaida pamoja na vichaka vidogovidogo vingi vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Bwawa lililojaa maji, mlima wenye miteremko mikali, tambarare yenye nyasi fupi yenye rangi ya kijani kibichi na vichaka vidogovidogo.

Milima mtefu wenye barafu kwenye kilele chake, tembo akitembea kwenye tambarare kubwa yenye nyasi zilizokauka na miti yenye rangi ya kijani kibichi.

Milima, miteremko mikali na ya kawaida yenye nyasi fupi, vichaka vikubwa na vidogo vilivyo na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mlima tambarare kubwa yenye nyasi fupi, pamoja na tembo waliosimama, na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Milima, miteremko ya kawaida, bwawa lililojaa maji mengi na kuzungukwa na miti, vichaka vikubwa na vidogo vyenye rangi ya kijani kibichi.

Mlima mrefu, miteremko mikali, tambarare isiyo na nyasi yenye vichaka na miti ya aina mbalimbali, iliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Tambarare kubwa yenye nyasi fupi miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, pamoja na wanyama kama pundamilia na twiga waliosimama.

Mto wenye maji yanayotiririka taratibu, uliopita kwenye tambarare kubwa, yenye nyasi fupi, vichaka na miti midogo midogo iliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mlima mrefu, miteremko mikali na ya kawaida yenye nyasi fupi, vichaka vidogovidogo, vilivyo na majani yenye rangi ya kijani kibichi.

Milima, tambarare kubwa yenye nyasi fupi, vichaka na miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mto mkubwa wenye maji mengi yanayotiririka taratibu pamoja na miti na vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi, vilivyoota katika kingo zake.

Barabara ya vumbi iliyopita kwenye tambarare kubwa yenye nyasi fupi pamoja na miti ya aina mbalimbali iliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mto mkubwa wenye maji mengi yanayotiririka taratibu, mlima njia nyembamba iliyopita kandokando pamoja na tambarare yenye nyasi fupi, miti na vichaka vyenye majani yenye rangi ya kijani kibichi.

Bwawa liliolojaa maji mengi, milima ,mabonde na miteremko ya kawaida; yenye nyasi fupi na vichaka, vilivyo na majani yenye rangi ya kijani.

Milima, miteremko mikali na ya kawaida, barabara ya vumbi iliyopita kwenye tambarare yenye nyasi fupi zilizokauka, vichaka na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Milima, miteremko ya kawaida pamoja na bonde lenye nyasi fupi zilizokauka na vichaka vidogovidogo vyenye majani ya rangi ya kijani.

Milima, miteremko mikali na ya kawaida yenye nyasi fupi zilizo na rangi ya kijani kibichi pamoja na vichaka vidogovidogo.

Milima, ziwa kubwa, lililo na maji mengi, nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi zilizoota pembezoni, pamoja na mitumbwi iliyotengenezwa kwa mbao.

Vilele vya mlima vilivyo na barafu juu yake, miteremko mikali na kawaida, yenye mawe na vichaka vidogovidogo vyenye majani ya rangi ya kijani.

Mti, vichaka vikubwa vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi, barabara iliyopita kwenye tambarare yenye nyasi fupi, mawe pamoja na swala.

Milima, miteremko mikali na ya kawaida, bonde lenye nyasi fupi, vichaka vyenye miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja na barabara iliyojengwa kwa lami.

Milima, bwawa lililojaa maji, tambarare kubwa yenye nyasi fupi, miti ya aina mbalimbali iliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Milima, miteremko mikali na ya kawaida, twiga wawili waliosimama karibu na mti wenye majani ya rangi ya kijani; ulioota kwenye tambarare kubwa yenye nyasi fupi zilizokauka.

Mlima tambarare kubwa yenye nyumba zilizowekwa kwa bati, nyasi fupi vichaka, na miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mlima, miteremko ya kawaida, barabara ya vumbi iliyopita kwenye tambarare yenye nyasi fupi, vichaka, na miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Milima, tambarare kubwa yenye nyasi fupi, mawe, vichaka, pamoja na watu wawili waliosimama; wakiwa wanafanya shughuli ya utalii.

Mto mkubwa wenye maji mengi yanayotiririka taratibu uliopita kwenye tambarare ynye vichaka, na miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Miti, nyasi zenye rangi ya kijani, bonde refu pamoja na mtalii mwenye jinsia ya kike akitembea katikati yake.

Milima miwili, barabara ya vumbi iliyopita kwenye tambarare kubwa yenye vichaka vidogovidogo vilivyo na majani yaliyokauka.

Mto mkubwa wenye maji mengi yanayotiririka taratibu, barabara iliyojengwa kwa lami, magari mawili tambarare yenye nyumba ya ghorofa na zakawaida zilizoezekwa kwa bati, vichaka na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Milima, bwawa kubwa lenye maji mengi pamoja na mteremko wa kawaida wenye nyasi fupi, vichaka venye rangi ya kijani kibichi, mawe na miti.

Mlima, tambarare kubwa yenye nyasi fupi zilizokauka, miti yenye majani ya rangi ya kijani pamoja na kundi la wanyama waliolala chini.

Milima miteremko mikali na ya kawaida, barabara ya vumbi iliyopita kwenye tambarare yenye nyasi fupi, vichaka na miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Milima, mabonde, miteremko ya kawaida yenye mashamba yaliyo na mazao ya kilimo, vichaka vidogo, na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mlima mrefu, wenye barafu juu ya kilele chake, pamoja na tambarare kubwa yenye miti ya aina mbalimbali na vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mto wenye maji yanayo tiririka taratibu uliopita kwenye tambarare yenye nyasi fupi ,vichaka vidogo vidogo na miti ya aina mbalimbali yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi.

Mlima, miteremko mikali na ya kawaida, mabonde, pamoja na nyasi fupi zenye rangi ya kijani na vichaka vidogovidogo.

Mlima mdogo kwenye miteremko ya kawaida, iliyo na nyasi fupi pamoja na vichaka vikubwa, vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Vichaka, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, tambarare kubwa yenye nyasi fupi, pundamilia waliosimama pamoja na ngiri mdogo.

Milima, mabonde, miteremko mikali na ya kawaida, yenye nyasi fupi na vichaka vidogo vidogo, vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mlima, mto mkubwa wenye maji mengi yanayotiririka taratibu miti na kuchaka vilivyoota kandokando yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mlima, mto mkubwa wenye maji mengi yanayotiririka taratibu pamoja na miti na vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi, vilivyoota katika kingo zake.

Njia nyembamba iliyopita katikati ya nyasi fupi, pamoja na vichaka vikubwa na vidogo vilivyo na majani yenye rangi ya kijani kibichi.

Milima, miteremko mikali na ya kawaida, tambarare kubwa lenye nyasi fupi, vichaka vidogo na vikubwa, miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Vilele vya mlima vilivyo na barafu juu yake, miteremko mikali na ya kawaida, vichaka vidogovidogo pamoja na miti iliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Barabara yenye changarawe, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, pamoja na mbuzi wakila, kwa ajili ya kufugwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mfugaji aliyevaa mavazi maalumu, mizinga ya nyuki iliyofunguliwa, kwa ajili ya kuvuna asali, ambayo hupelekwa sokoni kuuzwa.

Nyasi fupi, miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, shamba la mahindi, mbuzi watatu, kuku mmoja, akiwa akiwa ameshikwa na mfugaji kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Nyasi zenye rangi ya kijani kibichi, mbuzi walio ndani ya banda lililotengenezwa kwa mbao kwa ajili ya kufugwa ili wakue na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Banda lenye vifaranga vya kuku vikiwa vinakula chakula kutoka kwenye ndoo ndogo, kwa ajili ya kukua na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Nyasi fupi mti wenye majani ya rangi ya kijani banda lililotengenezwa kwa mbao lenye mlango na madirisha ya wavu wa chuma mkulima mfugaji akiwa amenyanyua mfuko wa gunia kwa kijiti akiwa amesimama karibu na kundi la bata weupe kwa ajili ya kufungwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mlango ulio wazi kundi la bata walio nje kwa ajili ya kufugwa, kukua na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Pumba, uzio uliotengenezwa kwa mabati, ndoo iliyoning'inizwa kwa kamba, kuku wakiwa ndani ya banda kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Mayai, bomba la maji, mkulima akitoa matikitimaji yaliyokatwa katika vipandevipande kama chakula kwa kuku wanaofugwa, ili kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Vifaranga vya kuku vilivyo ndani ya banda, vikiwa vinakula chakula kutoka katika ndoo ndogo kwa ajili ya kufugwa ili vikue na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani, banda lililotengenezwa kwa mbao pamoja na mfugaji, akiwapa bata weupe chakula kutoka ndani ya mfuko kwa ajili ya kufugwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Ndoo nyeupe zilizofunikwa kwa mifunikio ya rangi nyekundu. Banda lililotengenezwa kwa mabomba ya chuma na wavu wenye matundu madogomadogo, likiwa na kuku ndani yake kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Nyumba iliyojengwa kwa udongo, banda lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati, pamoja na mkulima aliyeshika kuku mikononi mwake na wengine wakiwa wamemzunguka kwa ajili ya kufugwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Karatasi ya plastiki iliyofungwa yenye rangi ya kijani kibichi, njano, maandishi pamoja na picha ya mazao ya kilimo juu yake ikiwa na mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mifuko ya plastiki iliyofungwa na kutundikwa yenye rangi nyeupe, maandishi na picha za mazao ya aina mbalimbali mbele yake; yenye mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Miche midogo yenye rangi ya kijani, iliyopandwa ndani ya mifuko ya plastiki yenye udongo, ili iweze kufikia hatua ya kwenda kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa, wenye rangi ya bluu, maandishi na picha ya tikitimaji zima na lililokatwa, wenye mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye rangi ya kijani kibichi, njano, maandishi pamoja na picha ya mazao ya kilimo mbele yake, ulio na mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Bidhaa zilizopangwa juu ya meza. Mifuko ya magua iliyo chini ikiwa imefunguliwa na kujazwa nafaka za aina mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya chakula au kupandwa shambani.

Miche midogo iliyo ndani ya makopo yaliyojazwa udongo yenye rangi nyeusi na kuwekwa karibu na dirisha juu ya meza iliyo tengenezwa kwa mbao kwaajili ya kwenda kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye rangi ya kijani kibichi, njano, maandishi na picha ya mazao juu yake; iliyo na mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Vikapu vilivotengenezwa kwa makuti, vikiwa nje vilivyojaa nafaka za aina mbalimbali za mazao, kwa ajili ya matumizi ya chakula na kupandwa mashambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye rangi ya kijani kibichi, njano, maandishi na picha ya mazao mbele yake yenye mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mifuko ya plastiki iliyofungwa na kutundikwa kwenye mishikio ya chuma yenye rangi ya kijani, maandishi na picha za mazao ya aina mbalimbali ya kilimo mbele yake, yenye mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mifuko ya plastiki iliyofungwa yenye rangi ya kijani kibichi, maandishi na picha za mazao ya aina mbalimbali juu yake, ikiwa na mbegu ndani kwaajili ya kupandwa shambani.

Makopo yaliyotengenezwa kwa bati na kufungwa, yenye maandishi na picha ya mazao mbele yake, yaliyo na mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Makopo yaliyo bebainishwa yakiwa yametengenezwa kwa vyuma na kufungwa kwa mifuniko yenye maandishi na picha za mazao ya kilimo mbele yake, yakiwa na mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye rangi ya kijani, maandishi na picha ya mazao juu yake, vijimbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mifuko ya plastiki iliyofungwa na kutundikwa yenye rangi nyeupe, picha za mazao ya aina mbalimbali juu yake ikiwa na mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Kundi la wakulima wanaume wakipanda miche midogo yenye majani ya kijani ndani ya kitalu kilichojazwa udongo, ili kiweze kufikia hatua ya kwenda kupandwa shambani.

Mifuko ya plastiki iliyofungwa yenye rangi ya kijani kibichi, maandishi na picha za mazao ya aina mbalimbali juu yake, kwa ajili ya kutunza mbegu ambazo hupandwa shambani.

Miche midogo yenye rangi ya kijani, iliyopandwa ndani ya makopo yaliyojazwa udongo, ili iweze kufikia hatua ya kwenda kupandwa shambani.

Vichaka miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja na shamba kubwa lililo na matuta yaliyopandwa mahindi, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti, nyasi fupi zenye rangi ya kijani vitalu vilivyopandwa miche midogo iliyo katika mistari iliyonyooka pamoja na mabomba pembeni yake kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji, ili iweze kutoa mazao kwa ambayo huvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mifuko mikubwa ya magunia yenye nafaka za aina mbalimbali ndani yake, ikiwa wazi kwa ajili ya matumizi ya chakula au kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye rangi ya kijani, maandishi na picha ya mazao mbele yake, ulio na mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Shamba lenye matuta yaliyopandwa miche midogo yenye majani ya rangi ya kijani, pamoja na mabomba juu yake yaliyo na kazi ya umwagiliaji, ili ifikie hatua ya kwenda kupandwa katika sehemu kubwa.

maboksi yakiwa wazi yenye makopo yaliyotengenezwa kwa chuma na kuchorwa picha ya mazao mbele yake, yakiwa yamefungwa yenye mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Bakuli zenye rangi tofauti zilizojaa nafaka za aina mbalimbali ndani yake pamoja na karatasi zenye maandishi kwa ajili ya matumizi ya chakula au kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye rangi ya kijani kibichi, njano maandishi na picha ya mazao mbele yake ulio na mbegu ndani kwaajili ya kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa, wenye rangi ya kijani kibichi, njano; maandishi na picha ya mazao ya kilimo mbele yake, kukiwa na mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mifuko ya plastiki iliyofungwa na kutundikwa, yenye rangi nyeupe, maandishi na picha za mazao ya aina mbalimbali juu yake, yenye mbegu ndani, kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mifuko ya plastiki iliyofungwa yenye maandishi na picha za mazao ya kilimo mbele yake, iliyo na mbegu ndani kwaajili ya kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye rangi ya kijani kibichi, njano, maandishi pamoja na picha ya mazao ya kilimo juu yake, yenye mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mifuko ya plastiki iliyofungwa yenye maandishi, picha za mazao ya kilimo mbele yake, ikiwa na mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa, wenye rangi ya kijani kibichi, maandishi na picha ya mazao ya kilimo mbele yake; ulio na mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mfuko mdogo uliotengenezwa kwa karatasi uliofunguliwa wenye rangi ya njano, nyekundu na kijani kibichi pamoja na maandishi, wenye mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Kundi la wakulima wakiwa wamesimama, mifuko ya magunia iliyobebanishwa na iliyo wazi yenye nafaka ndani yake, kwa ajili ya chakula au kupandwa shambani.

Mifuko ya plastiki iliyofungwa, yenye maandishi na picha ya mazao mbele yake, ikiwa na mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye rangi ya kijani, maandishi na picha ya mazao ya kilimo juu yake, uliyo na mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Chumba kilicho wazi na chenye madirisha, pamoja na mifuko mikubwa ya magunia iliyojaa mazao ya aina mbalimbali ya kilimo, kwa ajili ya chakula ikiwa imewekwa nje.

Mfuko wa plastiki wenye rangi ya kijani kibichi, njano, maandishi na picha ya mazao ya kilimo mbele yake, wenye mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa mbao, yakiwa nje kwa ajili ya kufugia wanyama wa aina mbalimbali.

Vichaka, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi banda lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa bati, mbwa aliyesimama kwenye mlango kwa ajili ya kufugwa.

Nyumba zilizoezekwa kwa bati, miti yenye rangi ya kijani kibichi, uzio uliojengwa kwa matofari, gari jeupe pamoja na wataalamu wa afya za wanyama wakitoa huduma za matibabu kwa mbwa wadogo na wakubwa.

Nyasi fupi zikiwa kwenye maji yanayotirirka taratibu, gari lililosimama pamoja na kundi la tembo wakitembea kwenye barabara ya vumbi kwa ajili ya utalii.

Vichaka na miti mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi pamoja na twiga aliyesimama kwa ajili ya kazi ya utalii au kuwindwa.

Mamba wawili wakubwa, huku mmoja akiwa amefungua kinywa chake, waliojianika juani kwa ajili ya kazi ya utalii, kuwindwa.

Miti ya aina mbalimbali, majani yenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na twiga waliosimama kwa ajili ya kuwindwa au utalii.

Miti yenye majani ya rangi kijani kibichi, kundi la watu wakiwa chini ya daraja wakiangalia na kupiga picha tembo mkubwa kwa ajili ya utalii.